Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani wakiwa wamevalia vifaa kinga aina ya barakoa lenye meza zilizozungukwa na madaftari, majalada kuashiria ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na meza na vifaa mfano wa cherehani na uzi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopu la watu walioketi katika eneo la ndani yenye meza iliyozungukwa na vitabu, majalada, na kompyuta mpakato ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vitabu, madaftari na jalada ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu ya sare, wakiwa katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vitabu, madaftari ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya sekondari.

Watu wawili waliovalia mavazi maalumu ya sare wakiwa katika eneo la ndani lililohifadhi safu zenye vitabu mbalimbali, ikiashiria ni maktaba ya vitabu inayotumika katika shule ya sekondari.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani, lililozungukwa na meza zenye madaftali na kompyuta mpakato, kuashiria ni eneo la darasa, litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na karatasi na vitabu, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizo na madaftari na majalada, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, wakiwa wameshika majalada, vitabu na kompyuta mpakato, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya chuo.

Jopo la walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye majalada au vitabu, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zilizozungukwa na madaftari na vitabu. Kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la wazi lenye meza zilizozungukwa na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya elimu ya juu.

Jopu la watu walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na safu zenye vitabu mbalimbali ikiashiria nai eneola darasa lituimikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vitabu, na mkufunzi akiwa mbele ya chumba hicho, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu aliye katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vipuri na vifaa mbalimbali vya umeme, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye kompyuta, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lililozungukwa na meza yenye vitabu madaftari na vifaa mbalimbali vya umeme kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyeketi eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu katika eneo la ndani lililozungukwa na vifaa vya umeme, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu walio katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye kompyuta na vifaa mbalimbali vya umeme, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu na vifaa kinga, kama vile miwani na glavu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi katika eneo la darasa lililozungukwa na vifaa mbalimbali.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu walioketi eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye kompyuta na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovaa kinga aina ya barakoa walio katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye mbao za aina tofautitofauti ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye vipuli na vifaa mbalimbali vya umeme ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye vipuri, na vifaa mbalimbali vya umeme kuashiria ni eneo la darasa, litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani wakiwa wamevalia mavazi maalumu na meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali na vipuri ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya ufundi.